Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya ya kandanda. Wamefurahia kuja kutazama mchezo huo na wengi wao wamevalia nguo tofautitofauti kulingana na uwezo wao.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu wa nchi yetu ya Kenya. Kuna wale ambao wamevalia sare nyeupe na kuna wale ambao wamevalia sare ya samawati na viatu vina rangi tofauti tofauti.

Huyu ni marehemu Bi. Laboso aliyekuwa gavana wa Bomet. Hapa walikuwa kwenye kampeni wakiendeleza sera za chama cha Jubilee. Wamevalia kofia nyekundu kichwani lakini yeye hajavalia kofia bali anaonekana mwenye anazungumza na mtu.

Jaji mkuu Bi Martha Koome akitoa hotuba yake, akiwa ameandamana na wanaume wanne na wanawake wawili ,mwanamke mmoja amevalia koti jekundu ,hao wanaume wengine wamevalia kuna mmoja amevalia tai nyekundu ,tai ya madoadoa meusi na meupe, na mwingine amevalia tai nyekundu ,huyu mwingine hajavalia.

Mandhari ya barabarani ambapo takataka za kila aina zimetapakaa kwenye mtaro wa kupitisha maji. Kuna watu ambao wamepita mbalimbali. Kuna gari ambalo liko pembeni. Takataka hizi si za kufurahisha.

Ni bango la kuonyesha chama cha Jubilee, mikono miwili ambayo imeshikana inaonyesha umoja, uwiano na uelewano na chini yake kumeandikwa tuko pamoja kumaaniasha kua kuna uelewano na kufanya kazi kwa pamoja.

Hawa ni mashabiki, ambao wanashabikia wanariadha wa Kenya. Kuna mmoja ambaye ni Mkenya na hawa wengine ni wa nchi za nje, za ughaibuni, na wote wana onekana kuwa wenye furaha wakati wanachukua picha hio.

Hawa ni wafanyikazi wa korti. Wafanyikazi hawa kuna wale ambao wamekaa. Ni wanaume kwa wanawake. Wengi wamevalia shati nyeupe na kuna wale ambaye wamevalia za kijani kibichi kilichokolea.

Hawa ni wachezaji wa kandanda, wamevalia soksi, za manjano, na wanatoka uwanjani wakikimbia wakishabikia ishara ya ushindi wa mchezo huo.

Bwana rais wetu William Samoei Ruto na Bi. Martha Koome ambaye amevalia sare rasmi za kotini akitazama saa ya William Ruto kutokana na maelezo tofauti.

Hawa ni wanasiasa wa mrengo wa chama cha PNU . Hiki ni chama ambacho kilitengenezwa kwa sababu ya siasa za kenya. Jana walikuwa wanasherehekea miaka kumi na tano tangu kutengeneza kwa chama hicho.

Huu ni mpira wa kandanda ambao unachezwa na wachezaji wa timu za Kenya. Timu moja ambayo wamevalia sare ya shati nyekundu na suruali nyeusi wanafadhiliwa na kampuni ya Betsafe na hawa wengine wanafadhiliwa na kampuni ya Mozart.

Mandhari ni ya michezoni na hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu. Wanawashabikia wachezaji wa timu yao ili waweze kushinda mchezo huo na wengi wanatabasamu.

Mandhari ni ya michezoni mashabiki wa riadha wamefurika kwenye uwanja huu, ishara ya kua wamekuja kushabikia wanariadha wao ama timu za nchi zao tofauti tofauti. Hapa wanariadha watakuja kuwakilisha nchi zao tofauti tofauti.

Kwenye ofisi hii ya kutoa huduma kwa umma, tunawaona wanawake watatu ambao wanatumia tarakilishi zao, wanaume wawili ambao wanatumia simu zao, kwenye mlango huu ambao unaelekea kwenye cyber kuna wanaume watatu ambao wanaingia ku...

Hawa ni wachezaji wa timu ya kandanda. Wanaomba kwa sababu mechi inataka kuanza. WOte wamevalia suruali nyeusi na blauzi za manjano.

Hiki ni kikapu cha kuwekwa takataka, kikapu hiki ni cha aina ya plastiki kipo sakafuni. Rangi yake ni nyeupe na mlango upo hapo wa rangi ya bluu, sakafu yenyewe ni nadhifu.

Kwenye kompyuta hii kuna usajili wa mtu ambaye anataka kupata huduma ya maji kwa kampuni ya MUWASCO, ndivyo basi ameelezwa apeane majina na apeane nambari ya ID pia.

Bwana Sakaja ambaye ni gavana wa Nairobi, Bi. Martha Koome ambaye ni jaji mkuu na wengine. Kuna mtu wa kiasili ya wazungu ambapo wameshika vyeti mkononi kuonyesha walishinda kwa jambo fulani.

Mandhari ni ya uwanjani. Mpira wa kandanda unaendelea kati ya timu ya Gor Mahia na timu nyingineo lile. Mashabiki hakiki wa timu ya Gor Mahia wameshabikia timu yao. Kuna mwanamke ambaye ametabasamu na ameshika scarf amabayo imeandikwa Gor.

Ni mandhari ya michezoni ambapo mmoja ni wetu wa Kenya, mchezaji wetu wa Kenya. Wanacheza mchezo wa vikapu. Viti vipo lakini mashabiki hawapo. Kuna mtu mmoja ambaye amesimama pembeni amevaa reflector ya green . Mchezaji wetu mmoja wa Kenya ana sare nyeusi, huyo mwingine ana sare za kijani.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa, na mzawa ni wa Embu West , ambapo yuko katika eneo la mashariki. Alizaliwa, hospitali ya Embu, na ni wa jinsia ya kike.

Mandhari ni ya michezoni. Wachezaji wa timu ya bandari f c wanashabikia bao lao ambalo limefungwa na mchezaji wao mmoja. Kuna mchezaji mmoja ambaye anatabasamu na ameshika mkono wake kwenye bega la mchezaji mwingine amevaa bendeji nyeupe.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kandanda nchini Kenya ya Gor Mahia. Mashabiki hawa wanaonekana wenye furaha na wanashangilia timu yao iweze kushinda. Kuna mmoja ambaye amevalia nguo kama za jeshi ameshika bango mkononi ambalo linasema wanahitaji timu ya Man city sasa za Kenya zimeshindwa.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu, ni wa nchi ya Kenya ambapo wamepanga laini. Kwa ajili ya kuimba kwa wimbo wa taifa wa Kenya, kuna wale ambao wameheshimu bendera na wameheshimu wimbo wa taifa wa Kenya.

Hawa ni wanawake ambao wamevalia sare ya timu ya Gor Mahia, ishara ya kuwa hao ni mashabiki hakiki wa timu hiyo ya Gor Mahia na inadhihirisha kuwa mechi ipo leo ya Gor Mahia. Nyuma yao kuna mwanaume ambaye amesimama.

Hapa ni kwa ofisi za huduma kwa umma. Kuna mwanamke ambaye ni karani kwenye dawati la huduma anamhudumia mwanamke mmoja. kule mbele kuna mzee ambaye anaonekana ako na sharti la manjano na kofia nyeupe kichwani. Kuna yule ambaye amevalia koti jeusi na amenyoa upara.

Huduma kwa umma ambapo ni afisi za kiserikali zimeleta kazi mashinani hivyo basi watu wamekuja hapa kwa shughuli mbalimbali na usajili mbalimbali unafanyika sehemu hii ya mashinani.

Hii ni afisi ya serikali ambayo inatoa huduma kwa umma, kuna puto za rangi ya kijani kibichi ,nyeupe na nyekundu ,kuna wanaume watatu ambao wanahudumiwa ,kuna mwanamme mmoja ambaye anafanya katika kwenye afisi hii amejishika kwenye kifua chake, na kuna mwingine pembeni ameweka simu kwenye sikio lake.

Mandhari ni ya kisiasa. Wafuasi wa bwana Raila Amollo Odinga na Kalonzo. Ni mwaka wa elfu mbili na kumi na saba wakishabikia wakionesha ubabe wao kwa kiongozi wao Raila Amollo Odinga. Wamebeba bango ambalo lina picha yake. Pembeni kuna kibanda ambacho kinafanya uuzaji wa viatu.

Hizi ni afisi za kutoa huduma za kiserikali kwa umma. Dawati la nambari ya kumi na tano ni la kupata cheti cha ukamilisho cha polisi. Pembeni kuna mwanamke ambaye amejifunga kikosi cheupe. Mwanaume huyu amekaa kusubiri mtu aje amhudumie.

Bi. Hamadi ambaye ni Jaji, Rais mstaafu Bwana Uhuru Kenyatta na mkewe Bi. Margret Kenyatta ,wakati wa kuapishwa, kwake kua rais wa nchi ya Kenya ,wananchi wa Kenya ambao wako nyuma yao wanatabasamu ishara ya kua wamefurahi .

Hapa ni kwa ofisi za serikali. Huduma ambazo zinapeanwa kwa umma, kuna wananchi ambao wamekaa kwenye viti vya kusubiri kuhudumiwa. Kila mtu ana mahitaji tofauti tofauti. Kuna mzee ambaye ameshika stakabadhi mikononi kwa ajii ya kuhudumiwa.

Mashabiki wa Kenya wanaonyesha furaha, wanaonyesha tabasamu, wamechangamka, wanashabikia nchi yao ya Kenya. Wachezaji wao wapo kiwanjani hivyo basi wanawatia nguvu na morali .

Maandhari ni ya michezoni, mashabiki wa bandari, wamebeba bendera kuishara kua, hao ni mashabiki hakiki wa bandari FC, wanaonyesha wametabasamu kuonyesha kuwa wamefurahia labda matokeo, ya kandanda hiyo.

Kwenye afisi za huduma za serikali kwa umma, ambapo mkuu wao labda anawapa maelekezo kulingana na kazi ya siku, pembeni kuna mwanamke ambaye amekalia kwenye kiti bado ni mhudumu kwenye afisi hii ,nyuma yao kuna polisi ambaye amesimama.

Mashabiki wa Kenya wakishabikia wanariadha ambao wameenda nchi za ughaibuni kukimbia wanaonyesha furaha hivyo basi, mwanariadha wetu wa Kenya ndiye mshindi wa mbio hizo. Mzungu yuko hapo mbele anakaptura na t-shirt ya rangi nyeusi na anaonyesha furaha.

Huyu ni jaji mkuu wa nchi ya Kenya, Bi. Martha Koome. Mkononi mwake mwakulia ameinua Bibilia. Na mkono mwingine umeshikilia kwenye meza hii. Ana onekana mwenye anazungumza hivyo basi, anaapishwa. Na nyuma yake kuna bendera za nchi ya Kenya.

Bi Martha Koome anaonekana ameshikilia Bibilia kwenye mkono wake wa kulia, ishara ya kuwa anaapishwa ili awe jaji mkuu wa nchi ya Kenya. Upande wake wa kushoto ni jaji Amadi na upande mwingine wa kulia ni jaji. Nyuma yake kuna bendera za Kenya ishara kuwa yeye ni jaji mkuu wa nchi ya Kenya.

Hili ni kongamano la wanachama wa ODM. Mzee Raila Odinga anaonekana kama ameinua mkono wa kijana mmoja hivyo basi kuonyesha anamuunga mkono labda kwa ile sehemu ambayo anataka kusimama kupata kura.

Ni wafuasi wa timu ya kandanda ya Gor Mahia, wakitayarisha ngoma zao, ili waende kushabikia mechi yao ya timu yao wanayoishabikia. Kuna mmoja wa mwanaume amebeba nyundo kubwa. Kuna wale ambao wamebeba vibendera. Kuna wale ambao wamebeba vuvuzela na wote hivi wanaonyesha ishara ya kuwa mashabiki.

Hii ni picha ya wasichana ambao ni wachezaji wa kandanda, kandanda hii ilifadhiliwa na Safaricom, ambayo ilikuwa inaitwa Chapa Dimba, hawa ni wasichana ambao wamevalia sare suruali ni za kijani kibichi na mstari mweupe, hivyo hivyo pia blouse zao ni nyeupe na mikono ni ya kijani kibichi.

Hii ni sherehe ya kumuapisha rais wa tano wa nchi ya Kenya bwana William Samoei Ruto. Upande wake wa kushoto ni mkewe Bi. Rechael Ruto. Upande wake wa kulia ni jaji bi Hamadi. Ruto anaonekana ameinua bibilia juu na bi Hamadi anaonekana kumpa mawaidha ambayo atafuata.

Huu ni mtaro ambao unapitisha maji chafu na maji haya yameathiri kwa kubomoa bomba hili ambapo kulikuwa na calvert ambalo linazuia kuonekana kwa bomba hili ambalo linapitisha maji ama mafuta.

Hawa ni wachezaji wa raga wa nchi ya Kenya, wanaonyesha furaha kwa kushabikia ushindi wao. Wachezaji hawa wengi wao wameunga, kuna kocha wao ambaye yuko nyuma amevalia nguo nyeusi, na kuna wachezaji wawili ambao wameinua zawadi wao.

Hawa ni wachezaji wa kandanda wakisherehekea ushindi wao kutokana na mechi ambayo imekamilika. Wana furaha na wanaonyesha kuwa wana nguvu kutokana na ushindi huo.

Hawa ni mashabiki wa nchi ya Kenya ambao wametoka kushabikia wachezaji wa nchi ya Kenya. Mawingu yametanda ishara kuwa kutakuwa na mvua mzito ambapo utanyesha sehemu hii. Mashabiki hawa hawaonyeshi furaha.

Huyu ni jaji mkuu wa nchi ya Kenya Bi Martha Koome na Rais wa Kenya Bwana William Samoei Ruto wamesimama pamoja ili kupigwa picha kwa pamoja. Ruto inaonekana ametabasamu na ni mwenye furaha.

Wafanyikazi wa posta wanapewa mafunzo mbalimbali. Kuna polisi ambaye amekaa hapo huku wa posta pia amekaa kitini kusikiza haya mafunzo na maelekezi.

Rais wa shirikisho la mpira wa kandanda Bi Omar na rais William Ruto, wakishabikia ushindi wa Harambee Stars wanjani Nyayo. Bwana Raila ambaye amevalia nguo nyeupe, amekaa akitazama. Kuna shabiki nyuma yao ambaye anashabikia.

Mandhari haya ni ya michezoni ambapo mashabiki mbalimbali wanashabikia timu yao ya Kenya. Kuna mwanaume ambaye ana firimbi mdomoni mwake. Kuna mwanamke ambaye anashangilia kwa sana. Kuna mwanamke ambaye amekaa chini na kofia nyeusi na kuna mwanamume ambaye amevalia t-shirt .

Hapa ni kwenye ofisi za huduma za serikali kwa umma. Wahudumu hawa wapo kazini kila mtu anafanya kazi yake. Wote wamevalia barakoa na wote wamevalia sare za kazini.

Hawa ni wanakandanda wa timu za nchini Kenya. Mmoja ni wa timu ya Afc leopards ambapo sare yake ni ya rangi ya samawati na mistari kwenye shati. Huyu mwengine ni wa timu ya bandari.

Viongozi wa chama cha ODM, wamekutana labda kwa mkutano wa kuendeleza maendelezo ya chama chao au kukipa chama chao kipao mbele, labda kwenye kura ambazo zinakuja. Tunaiona picha ya mzee Raila, kama ameinua mkono mmoja juu na mwingine umeshika kipasa sauti.

Hii ni afisi ya huduma za serikali na huduma za serikali ambazo zinapeanwa hapa ni za immigration , kupata visa na pasipoti za kusafiri nchi za nje, hivyo basi watu wamefurika kwa minajili ya usajiri huo.

Hapa ni katika ofisi za kiserikali za huduma kwa umma ambako kuna mhudumu wa afisi hizi anazungumza na mwanamke ambaye ni poiisi na mhudumu huyo anaonekana kutabasamu. Nyuma yake kuna mwanaume ambaye amesimama na koti jeusi. Kando yake ni mwanaume mhudumu wa afisi hii pia anazungumza na mwenzake hapo kando.

Mchezaji mgeni ambaye amesajiliwa na timu ya kandanda ya Ulinzi stars, Bwana Sylvane akiwa na kocha wa timu hii ya Ulinzi star. Mchezaji huyu amevalia sare jekundu na ameshikilia tisheti jekundu, naye mwanaume mwenzake amevalia koti Jeusi.

Rais wa Kenya Bwana William Samoei Ruto akiwa amejumuika na jaji wakuu na jaji mkuu Bi. Martha Koome pembeni kuna Ababu na Mwamba.

Mwanamke ambaye amevalia miwani na nguo nyeusi ameushikila mwavuli ambao umeandikwa jina la mama miradi ambaye ni Millicent Omanga ambapo kuna kijana ambaye amevalia reflector ya Millicent Omanga pia. Ni place ni mahali ambapo kunauzwa vitu rejareja.

Hapa ni nje kwa ofisi za huduma za serikali kwa umma, ambapo wahudumu wa ofisi hizi wamesimama nje kwa mstari mmoja ili waweze kupigwa picha ya ofisi na wote wamevalia sare za kazi.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa handiboli wanaung'ang'ania mpira kutoka kwa mchezaji wa timu nyingine. Timu hiyo mchezaji huyo amevaa sare nyeupe nao wachezaji wa timu moja wamevaa sare ya bluu, socks za rangi nyeusi na kuna mmoja ambayo amevalia viatu vya rangi nyekundu.

Hapa ni kwa ofisi za serikali za kutoa huduma kwa umma, ambapo mkuu wa afisi hii. Ina waziri wanachukua sahihi kutokana na mkataba ambayo imetolewa.

Rais mstaafu Bwana Uhuru Kenyatta ambapo ameandamana na jaji watatu, aliyekuwa jaji mkuu wa nchi ya Kenya Bwana David Maraga, naibu wa jaji mkuu Bi Philomena Mwilu na kuna wanawake ambao wako hapo pia, inaonyesha wako kwenye mazungumzo.

Mandhari ni ya michezoni, wanakandanda wa nchi ya Kenya bwana Olunga, anawachenga wachezaji wa timu ya nchi ya Senegal hivyo basi anaelekea kufunga bao.

Mkono wa kulia ni Bi Martha Koome jaji mkuu wa nchi ya Kenya. Anayefuata ni aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua halafu anayefuata ni rais wa nchi ya Kenya Bwana William Ruto. Anayefuata ni naibu wa jaji mkuu Bi Philomena Mwilu na mwishoni ni aliyekuwa jaji mkuu Bwana Maraga.

Jaji mkuu, naibu wa jaji mkuu yupo na majaji wengine. Bwana rais Ruto Samoe amekaa chini, anapiga sahihi baada ya kuapishwa. Mkewe Rachael amekaa pembeni.

Hawa ni mashabiki wa timu ya FC Leopards na ni timu ya kandanda nchini Kenya. Mashabiki hao wanaonekana wenye furaha wajatulia, basi wanashangilia timu yao. Labda kutokana na kufungwa kwa bao ama kwa kuwatia moyo.

Wachezaji wa timu ya kandanda nchini Kenya ya Afc leopards ambapo wamevalia sare ya samawati na mistari meupe imepita kifuani. Wengine wamevalia viatu vya samawati wengine wamevalia viatu vyeupe na mlinda lango amevalia kaptura ya samawati iliyokolea.

Hawa ni mashabiki hakiki wa timu ya kandanda ya FC Leopards. Kuna mmoja ambaye ameinua bango amevalia shati nyeusi na nyingine ndani nyeupe na long'i nyeusi. Amebeba bango ambalo limeandikwa khwakhola kumaanisha tumefanya na mashabiki wengine wamashabikia wakitabasamu timu yao.

Hawa ni mashabiki wa nchi ya Kenya, ambao wanashabikia michezo mbalimbali ya nchi ya Kenya. Wanatabasamu, wamefurahi labda kwa sababu ya ushindi wao ambao umedhihirishwa na wachezaji mbalimbali.

Hii ni sehemu ya huduma za serikali kwa umma ambapo wahudumu wanafanya kazi yao kwa kuwahudumia wateja. Kuna mama ambaye amekaa pembeni kuna kijana kando yake na hata hivyo wamevaa barakoa.

Hii ni beji ya chama cha Jubilee. Ambapo maandishi yako yame andikwa kwenye rangi nyekundu. Kuna ndege ambaye ni wa rangi nyeusi amebeba jani kidomoni kwake.

Hapa ni kwa sehemu za serikali, huduma kwa umma ambapo wananchi wamefurika wengi. Wamepanga foleni na karatasi kwenye mikono hivyo basi kuonyesha kuna shughuli ya usajili ambayo inaendelezwa mahali hapa.

Kuna mwanamke ambaye amekalia kiti amekuja kupata huduma kwenye afisi za huduma kwa umma haswa yeye amekuja kupata huduma za afya, kuandikisha kwa huduma za afya. Kuna yule mwanamume ambaye anamhudumia na hapa pembeni kuna mwanamume ambaye amesimama na ana shati jeupe.

Aliyekuwa gavana wa Nairobi bwana Evans Kidero akiwa ameandamana na Rais Mustafa bwana Uhuru Kenyatta, wakiwa kwenye matembezi. Uhuru Kenyatta amevalia tai nyekundu shati jeupe, na suti ya ki.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kadanda ya Gor Mahia. Mashabiki hakiki wengi wanashangilia wamevalia sare ya timu yao ya kadanda ya Gor Mahia na kuna shabiki mmoja ambaye amepaka rangi mwa mwili wake akiwa ameandika Gor Mahia.

Jaji mkuu Bi Martha Koome, spika wa bunge bwana Wetangula Moses na rais William Samoei Ruto, wamesimama na vyeti tofauti tofauti kudhihirisha ushindi kwa njia ya judiciary .

Hawa ni mashibiki wa timu ya nchi ya Kenya. Mashibiki wanaonekana kutulia. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia shati imeandikwa Kenya Airways na amesimama na chupa ya pombe mkononi mwake. Kuna wengine hapa wanajadiliana wakionyesha wametabasamu.

Hapa ni kwa huduma za serikali ambazo zinapeana huduma kwa umma na sehemu hii ni ya usajili wa vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya kufa.

Mandhari ya campaign ambapo bwana William Ruto anawasalimia wanawake ambao wamejaa tabasamu nyusoni mwao. Amevalia surwali nyeusi na anatabasamu pia yeye. Kuna wale ambao wameinua bendera juu kuonyesha ishara ya kanisa zao ama imani.

Hizi ni afisi za kiserikali ambazo zinatoa huduma kwa umma. Kando ya dawati hili kuna wanawake wawili ambao ni wahudumu wa kituo hiki. Wamesimama wamevalia barakoa. Mmoja ana ribbon nyekundu kwenye nywele zake. Kando yao kuna mwanaume ambaye amevalia barakoa nyeusi.

Hawa ni wanariadha wa nchini Kenya. Wanaonyesha furaha sababu ya kushinda mchezo wao. Wamebeba viatu mikononi, ambapo wameshikana mabega, kuonyeshana kuwa kuna umoja miongoni mwao. Mashabiki wamejua uwanjani.

Hizi ni afisa za serikali, za huduma kwa aa, kwa umma. Kwenye dawati la ujumbe, kuna wanawake wawili, mmoja amekaa kwenye kiti na mwingine amesimama, wote ni wahudumu wa afisi hii. Pembeni kuna mwanamume ambaye ana suti na anaonekana kuwa anazungumza kwenye simu.

Bi Martha Koome ambaye ndio jaji mkuu wa Kenya akiwa na rais wetu bwana William Samoei Ruto. Bi Martha Koome anampa Ruto cheti ishara ya kwamba ni cheti cha kuapishwa.

Mandhari ni ya michezoni. Mashabiki wa Kenya wengi wamevalia sare nyekundu. Kuna yule mwanamke ambaye amevalia nguo ya kijani kibichi, kuna yule amevalia manjano. Wamechangamka kwa tabasamu na furaha kushabikia timu yao.

Haya ni mandhari ya uwanjani mwa michezo ,mashabiki wa FC Leopards wanashangilia timu yao labda kwa kupata bao ,kuna mwanamke amevalia blausi nyeusi ana miwani na ameshikilia chupa mkononi mwake .Kuna mwanamme nyuma ambaye amevalia kofia ya bluu kichwani mwake, na hapo pembeni kuna mzazi ambaye amemlea mtoto wake.

Jaji, Bi Amadi, rais William Ruto na mkewe Rachel Ruto. Rachel Ruto akiwa amemshikilia Bibila mikononi mwake naye Ruto akiwa ameekelea mikono juu ishara kuwa anaapishwa ili awe raisi wa tano wa nchi ya Kenya.

Hii ni sehemu ambapo shughuli za kiserikali zinaendelea; watu wamekuja kusajiliwa kwa ajili ya kupata huduma namba msajili amevaa reflector yenye kijani, kibichi. Vitambaa vyenye viko kwa meza ni vyaupe, na wame vaa barakoa za samawati. Wengi wamepanga foleni.

Hawa ni wachezaji wa nchi ya Kenya Malkia Strikers wa mchezo wa voliboli. Wamechukua picha hii kwa kutabasamu. Wote wanaonyesha wamefurahi labda kutokana na matokeo bora kwenye mchezo huo.

Hawa ni wanachama wa chama cha PNU ambapo kuna wale wameinua mikono kuonyesha kuwa kuna jambo ambalo wamekubaliana nalo na kuna wale ambao hawajainua mikono lakini wanatabasamu ishara kuwa wamefurahia mazungumzo yanayoendelea.

Mandhari ya michezoni, wachezaji wanasherehekea kufunga bao ama labda wanasherehekea ushindi wao wa mchezo, wachezaji hawa wamevaa sare za manjano na kijani kibichi, kuna mmoja ambaye ana nywele refu.

Mandhari ni ya huduma za serikali ambapo watu wamefurika furifuri kwenye sehemu hii ambao wanahitaji kuhudumiwa. Kuna wahudumu wa afya ambao wamesimama, kuna mwanamke ambaye anaonekana pembeni akiwa amevalia hijabu nyekundu na buibui nyeusi.

Rigathi Gachagua aaliyekuwa naibu wa rais, amekitembelea kituo cha huduma za serikali kwa uma. Hivyo basi ameelekezwa mambo tofauti tofauti ambayo yanahusu kituo hii.

Hii ni huduma ya serikali ambapo inapeana huduma kwa wananchi wote. Kuna wale ambao wamekaa kwenye viti kusubiri kuhudumiwa na kuna wale ambao wahudumu wa ofisi hizi wanawahudumia kwa njia mbalimbali.